Mazingira ni ya ukulima wa hydroponiki. Kuna mimea miwili iliyopandwa Kwa kutumia mbinu ya hydroponiki. Mimea hiyo imepandwa kwenye vyombo vya rangi ya chungwa vilivyojazwa maji. Mizizi yake imening'inia ndani ya maji. Mimea imesimamishwa Kwa vipande vya povu nyeupe.

Huu ni mfumo wa kilimo ya haidroponiki .Mabomba yamepangwa kwa safu ,kila moja ikiwa na mashimo yaliyokatwa kwa ajili ya kupanda mimea. Mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi inaonekana ikikua kutoka kwenye mashimo hayo. Kilimo cha haidroponiki ni njia ya kulima mimea bila udongo.

Hii ni katika ukulima wa hidropiniki. Kuna bustani ya hidropiniki iliyo na maua yaliyopandwa kwenye vyombo vya blue . Mimea ina majani mabichi na yaliyostawi. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea mengine ikionyesha mazingira ya asili.

Mazingira ni ya ukulima wa hydroponiki. Kuna mmea wa kijani kibichi, uliopandwa kwenye mfumo wa hydroponiki. Mfumo huu unatumia chombo cheupe chenye umbo la koni, kilicho na shimo chini, ambapo mizizi ya mmea inaonekana. Mmea una majani makubwa mapana, na rangi ya kijani iliyokolea, na mishipa meupe iliyoonekana vizuri.

Hii ni ukulima ya hydroponiki . Majani ya saladi yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi na yamepangwa kwa safu kwenye vyombo vyeupe. Mfumo wa hydroponiki unahusisha kutumia maji yenye virutubisho baada ya udongo, kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mazingira ni ya ukulima wa haidroponiki; kuna mmea ambao huenda ni aina ya saladi uliopandwa kwenye chombo kilichotundikwa. Chombo hicho ambacho ni la rangi nyeusi kimeunganishwa na ndoo linalosambaza maji na kitu kama ngazi ya mbao. Mmea una majani ya kijani kibichi na kuonekana imekomaa. Mandhari ina miti.

Huu ni ukulima wa haidroponiki kuna mimea inakua bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji. Mfumo huu una bomba refu jeupe lililounganishwa na mabomba mengine yanayopeleka maji. Mfumo huu unawekwa kwenye eneo lililotengenezwa na matofali na vifaa vingine kama vile ndoo

Kategoria ni ya ukulima wa haidroponiki, kuna mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila udongo kwa kutumia suluhisho ya maji lenye virutubisho. Mimea imepandwa ndani ya mifereji mieupe yaliyopangwa kwa safu.

Kategoria ni ya ukulima wa haidroponiki. Kuna bustani ya haidroponiki iliyotengenezwa nyumbani. Bustani hii ina chombo kikubwa cha plastiki chenye mfuniko wa njano na sehemu ya chini. Mfuniko una mashimo ambayo mimea imepandwa.

Huu ni ukulima wa hydroponeki, ni mfumo ambapo mimea ya saladi inakuzwa kwenye mabomba meupe, yaliyopangwa kwa safu. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Kuna mwanaume amesimama, ndani ya greenhouse ambayo, ni muundo unaotumika kulima, mimea, greenhouse inaonekana kuwa na mimea iliyopandwa, katika safu kama vile nyanya na vinginevyo, mtu huyu, anaonekana kuwa anakagua mimea, yenye majani mabichi.

Kategoria ni ya ukulima ya viwanda. Kuna kiwanda cha maua. Wafanyakazi wanaonekana wakipanga na kuandaa maua kwa ajili ya kusafirishwa. Wafanyikazi wamevaa sare za kazi na vifaa vya usafi kama vile kofia na aproni.

Kategoria ni ya kilimo cha viwanda, kuna kundi la ng'ombe wa maziwa wakiwa wamesimama kwenye zizi lao. Ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na wanaonekana kuwa katika hali mzuri.

Hili ni shamba la nyanya zilizopandwa ndani ya safu na inaonekana kuwa na afya njema, nyanya zinaonekana katika hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani kibichi, hadi nyekundu, iliyoiva, njia nyembamba inaonekana ikipita katikati ya safu, za mimea, udongo wa shamba unaonekana kuwa mkavu, mandhari ya jumla ni kilimo cha viwanda.

Mazingira ni ya kilimo cha viwanda. Kuna trekta nyekundu iliyoegeshwa kwenye shamba la mizabibu. Trekta ina magurudumu manne makubwa na kiti cha dereva kilicho wazi. Shamba la mizabibu lina safu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka. Milima inaonekana nyuma ya shamba la mizabibu.

Mazingira ni ya kilimo cha viwanda. Kuna trekta likilima shamba. Trekta hili lina rangi ya kijani na njano na lina vifaa vya kulima ardhi nyuma yake. Ardhi iliyolimwa inaonekana kuwa ya udongo mweusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na anga ya mawingu.

Mazingira ni ya kilimo cha viwanda. Kuna shamba kubwa la kabeji lililopandwa kwa safu. Kabeji zinaonekana kuwa zimepevuka na tayari kuvunwa . Sehemu ya juu ya picha ina miti na milima kwa umbali. Rangi kuu zinazoonekana ni kijani kibichi cha majani za kabeji, udongo mweupe na kijani kibichi cha mti.

Kategoria ni ya kilimo cha viwanda. Kuna shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu. Kabichi zina majani ya kijani kibichi na zimejaa. Zinaonyesha afya njema na ukomavu. Shamba linaonekana kuwa kubwa likiwa na kabichi nyingi.

Kategoria ni ya kilimo cha viwanda. Kuna ufugaji wa kuku wa mayai. Kuku wengi wanaonekana wakiwa ndani ya banda, wengine wakila na wengine wakitembea. Kuna vyombo vya chakula na maji, vilivyowekwa kwa ajili yao.

Mazingira ni ya kilimo cha viwanda. Kuna kundi la ngombe weusi na weupe wakiwa wamesimama kwenye zizi. Ng'ombe hawa wamesimama katika safu na wanaonekana kuwa katika eneo la ufugaji. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira ya ndani ya zizi na kuna miundo ya chuma inaonekana kama sehemu ya mfumo wa zizi.

Mazingira ni ya kilimo cha viwanda. Kuna shamba kubwa la kabiji lililopandwa kwa safu. Kabiji zimechanua vizuri na zina majani ya kijani kibichi. Shamba liko chini ya milima na miti. Anga ni ya mawingu. Hii inaweza kuwa picha ya shamba la kabiji liliopo mjini Nairobi.

Kategoria ni ya kilimo ya viwanda. Kuna kundi kubwa la kuku weupe ndani ya banda kubwa lenye taka. Kuku wamejaa sana hivi kwamba sakafu haionekani na kuna mfumo wa kulisha na kunywea unaopita juu yao.

Kategoria ni ya mfumo wa umwagiliaji. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba ndogo. Mfumo huu unajumuisha bomba jeusi linalopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ambao inaonekana kama miche midogo iliyopandwa kwenye udongo.

Mazingira ni ya umwagiliaji wa maji. Kuna shamba ndogo lenye mimea iliyopandwa kwenye udongo. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kama mboga za majani. Kuna mfumo wa umwagliaji wa matone uliowekwa kando ya safu za mimea unaotumia mabomba meusi madogo. Shamba hilo inaonekana kuwa ndani ya nyumba au kijani.

Hii ni mfumo wa umwangiliaji .Kuna shamba ndogo lgenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mabomba ya umwangiliaji wa matone yakiwa yamewekwa kando ya kila safu. Mimea ina majani machanga na inaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji.

Mazingira ni ya mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba dogo lenye mimea iliyopandwa kwenye mstari iliyonyooka, inayomwagiliwa kwa mfumo wa matone. Mfumo huu unahusisha bomba kuu linalopita juu ya ardhi na mabomba madogo yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mmea. Udongo unaonekana kuwa mchanga na kavu.

Mazingira ni ya mfumo wa umwagiliaji, kuna shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umetandazwa kwenye shamba ukiwa na bomba kuu jeusi lililopita katikati ya safu za mimea na mabomba madogo ya matone yaliyochomekwa ndani yake. Mimea inaonekana kuwa na afya na inakua vizuri.

Mandhari ni ya mfumo wa umuagiliaji. Kuna shamba lenye mistari ya mazao labda mboga au mimea mengine midogo. Mimea imepangwa kwa safu nadhifu na kuna mfumo wa umuagiliaji wa matone unaonekana. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka ikionyesha kuwa shamba liko katika eneo la mashambani. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wa rangi ya kahawia.

Kategoria ni ya mfumo wa umwagiliaji. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba membamba enye matundu madogo ambayo hupeleka maji na virutubisho moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mimea.

Huyu ni mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba lililopandwa mimea midogo midogo, labda mboga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliotandazwa kwenye shamba. Unaonekana bomba bapa la rangi ya kijani kibichi, lenye mashimo madogo madogo. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga.

Mazingira ni ya mfumo wa umwagiliaji, mmea mchanga wa mparachichi uliopandwa ardhini na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unahusisha bomba jeusi lenye matundu madogo madogo linalopitisha maji moja kwa mojakwenye mzizi wa mimea. Mmea wa mparachichi una majani machanga ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma ni mimea mingine na miti

Mazingira ni wa mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ardhini. Mfumo huu unaohusisha mabomba madogo yenye matundu yaliyozikwa chini ya ardhi ambayo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya umwagiliaji ambayo inapunguza upotevu wa maji kwa ufukizi.

Kategoria ni ya mfumo wa umwagiliaji. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu una mabomba meupe yaliyopangwa kwa mstari sambamba juu ya ardhi ya kahawia. Kuna mnara wa maji au tangi la kuhifadhi maji linaloonekana kwa umbali.

Kategoria ni ya mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba dogo lenye mimea iliyopandwa kwenye safu. Mimea hiyo inaonekana changa na imepangwa kwa mstari iliyonyooka .Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulliowekwa kando ya kila mstari na mimea.